Shilingi mia tano ya Kenya inaonyesha jengo ya KICC, maandishi ya benki kuu ya Kenya na alama ya thabu barabarani. Kuna mchoro wa aliyekua raisi wa Kenya, Daniel Toroitich arap Moi.

Mtu ameshika noti kadhaa za pesa za Kenya zikiwa ni mchanganyiko wa shillingi mia moja, shillingi mia tano, shillingi elfu moja inaonyesha muktada wa kifedha au malipo ambapo mtu anaweza kuwa anapokea au anaonyesha pesa kwa madhumuni ya biashara au maisha ya kila siku.